Shule ni mahali ambapo watoto hupata elimu, maadili na ujuzi wa maisha. Ndani ya shule wanafunzi hujifunza kusoma, kuandika na kuhesabu pamoja na kuishi kwa amani na kushirikiana na wengine.

Mahabara ni chumba maalum kilichoandaliwa kwa ajili ya kufanya majaribio na mafunzo ya vitendo hasa katika masomo ya sayansi kama kemia na bayolojia. Wanafunzi wakiongozwa na walimu wao hufanya jaribio la kuchanganya kemikali salama.

Darasa ni mahali muhimu pa kujifunzia ambapo wanafunzi hukutana na mwalimu Ili kupata elimu. Ndani ya darasa kuna madawati, ubao wa kuandikia na vifaa vingine vya kujifunzia vinavyosaidia kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu fasaha.

Hili ni aina ya dawati ambalo hutumiwa shuleni ama ofisini. Dawati ni aina ya fanicha lenye uso wa juu tambarare linalotumiwa kuandikia, kusoma na kufanya kazi mbalimbali. Dawati mara nyingi hupatikana katika darasa na hutumiwa na wanafunzi.

Kompyuta ni kifaa cha kielektroniki kinachotumika kufanya kazi mbalimbali. Watu hutumia kompyuta kuandika ripoti kutafuta taarifa mtandaoni na pia kwa burudani. Kompyuta urahisisha kazi na kuwezesha watu kujifunza kwa njia ya kisasa.

Ili kuhifadhi maji ni muhimu kuziba mabomba yanayo vuja kutumia maji kwa uangalifu, na kukusanya maji ya mvua kwa matumizi ya kila siku. Hii husaidia kupunguza upotevu wa maji na kulinda rasilimali za asili.

Kifudifudi ni kifaa muhimu na walimu kinachotumika Kufuta makosa ubaoni. Kwa kutumia kifutio mwalimu anaweza kusafisha maandishi yasiyo sahihi ama ambazo hazitumiki tena.

Alfabeti ni mkusanyiko wa herufi zote zinazotumika katika lugha flani kuunda maneno. Alfabeti ni msingi wa kusoma na kuandika na hufunzwa hatua kwa hatua kuanzia shule ya chekechea.

Watu wenye ulemavu walioketi kwenye viti vya magurudumu ni sehemu muhimu ya jamii yetu na wanapaswa kupewa heshima, usawa na fursa sawa kama watu wengine. Wana uwezo, vipaji na ndoto ambazo zinaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa kwa ujumla. Ni muhimu kuhakikisha kuwa miundombinu kama barabara, majengo na huduma zote wanaweza kupata.

Masomo ya kifaransa ni elimu inayolenga kufundisha wanafunzi lugha ya kifaransa, ikiwa pamoja na kusoma ,kuandika, kusikiliza na kuzungumza kwa ufasaha ,lugha hii inazungumzwa katika nchi zaidi ya thelathini duniani kote.

Kitabu cha Kiingereza ni nyenzo ya kujifunza lugha ya Kiingereza na inaweza kuwa na hadithi, mazoezi ya sarufi, msamiati na mashairi. Vitabu hivi husaidia wanafunzi na wasomaji kuboresha uelewano wa kusoma na kuandika Kiingereza.

Naona kifaa maalum kinachotumika kuzima moto mdogo kabla haujasambaa. Kuna aina tofauti kama cha povu, kemikali kavu, gesi au maji na hutumika kulingana na aina ya moto kama wa umeme, mafuta ama kuni. Ni muhimu sana katika ofisi, majumbani, magari na maeneo ya umma kwa ajili ya usalama.

Dawati hutumika kama sehemu ya kuandikia au kufanyia kazi hasa shuleni, ofisini au nyumbani. Linakuwa na sehemu ya juu tambarare ya kuweka vitabu, daftari, kompyuta au vifaa vingine vya kazi. Dawati husaidia mtu kukaa vizuri na kufanya kazi kwa mpangilio na umakini.

Misitu ni muhimu kwa maisha yetu ya usoni. Misitu huchangia katika kutengeneza hewa safi ya oxygeni. Kuhifadhi vyanzo vya maji na kuzuia momonyoko wa udongo, pia ni makazi ya wanyama na chanzo cha kubuni dawa, mbao na matunda. Kwa hivyo misitu inachangia sana katika uchumi wa nchi yetu na pia kwa maisha yetu.

Hii ni mchezo ya watu wenye ulemavu wa viungo macho au akili. Hufanyika baada ya michezo ya Olimpiki na huleta pamoja wanariadha kutoka nchi mbalimbali kuonyesha uwezo wao kupitia michezo kama riadha, kuogelea, ama hata mipira. Ni jukwaa la kuhamasisha usawa, kujitambua, na motisha kupitia michezo.

Kitabu ni chombo cha maandishi kilichochapishwa au kuandikwa kwa lengo la kuelimisha, kuburudisha, au kuhifadhi maarifa. Kinaweza kuwa cha masomo, hadithi, historia, dini, au mwongozo wa kimaisha. Vitabu huimarisha uelewaji, hukuza fikra, na kusaidia katika kujifunza lugha na utamaduni.

Jengo hili ni gorofa lililo jengwa na ustadi wa hali ya juu, lina mwonekano wa kupendeza sana, na uwanja ulio mbele wake ni safi ina nyasi na maua ambayo yamepaliliwa na kukatwa vizuri.

Hii ni taasisi ya elimu ambapo wanafunzi hujifunza maarifa na maadili chini ya uongozi wa mwalimu. Ni mahali pa kukuza akili, vipaji na tabia njema kuanzia ngazi ya awali hadi vyuo vikuu. Shule huchangia sana katika maendeleo ya mtoto na jamii kwa jumla.

Wanariadha wa Kenya, wameonyesha ubabe wao kwa kushinda mashindano ya kimataifa na kuweka rekodi mpya kila mwaka. Jambo hili linaendelea kuitangaza nchi ya Kenya kwa fahari duniani.

Wanariadha hawa wamekumbatiana. Hili ni kitendo cha kuonyesha furaha, ushikamano na heshima baada ya mbio au ushindani. Kukumbatiana kunaweza kuashiria kusherehekea ushindi, kupongeza juhudi za kila mmoja na kuonyesha urafiki.

Zoezi ya mwili ni shughuli ambayo huimarisha afya, huimarisha misuli, huboresha mzunguko wa damu, na kusaidia mwili kuwa na nguvu na wepesi. Zoezi huweza kuwa ya aina mbalimbali, kama kukimbia, kutembea, na kuruka.

Ishara ya kuonyesha njia ni alama au tendo linalosaidia kuelekeza mtu kuelekea mahali fulani. Kwa mfano hapa ishara hii inaonyesha mtu njia anayefaa kufuata ili kuelekea afisi ya shule ya upili. Ishara hii husaidia watu wasipotee na kutoa mwelekeo sahihi kwa urahisi.

Lango hili ni aina ya mlango uliotengenezwa kutumia bao au kuni . Ni maarufu kwa sababu ya muonekano wake wa kuvutia na uwezo wa kuvutia joto ndani ya nyumba.

Hili ni jengo refu lenye zaidi ya ghorofa moja na lina sakafu kadhaa zilizojengwa juu ya nyingine. Jumba kama hili hutumika kama makaazi, ofisi, hoteli au maduka. Hasa mjini ambako nafasi ya ardhi ni ndogo.